Hapa ni sokoni. Kuna watu ambao wamekuja kununua na wale ambao wanauza. Kuna vitu vya aina tofauti ambavyo vinauzwa kama vile viazi vitamu, mahindi, nyanya, tunda la ndizi, mboga.

Kuna picha ya pikipiki. Watu wawili wamekalia pikipiki hiyo. Kuna kuta na kuna maandishi yaliyoandikwa hapo chini yasemayo safeguard your boda with an affordable third party cover for six months, at only two thousand five hundred shillings .

Mwanaume aliyevalia suti nyeusi na shati nyeupe, anaonekana mwenye furaha, amelishikilia gari, gari hilo ni la rangi nyeusi.

Kuna jengo kubwa, magari mengi yaliyosimamishwa, ya rangi tofauti na ya aina tofauti, makubwa kwa madogo.

Maji na matope. Watu wanaonekana wakiwa sokoni. Wengine wameketi, wengine wamesimama. Wananunua huku wengine wakiuza. Kuna aina tofauti ya matunda, kama vile ndizi, maembe.

Kuna gari jeusi lililoandikwa KDK. Limeegeshwa nje ya gate ya samawati. Kuna miti na pia kuna gate ingine iliyo na rangi nyekundu.

Kuna vidole vya mtu vinaonekana vimeshikilia simu. Simu hiyo mtu huyo ameenda kwa M-Pesa. Kuna maandishi ambayo yameandikwa send money, withdraw cash, buy airtime, M-Shwari, lipa na M-Pesa, my account .

Hapa ni sokoni. Watu wamekuja kununua vitu na kuna wale ambao wanauza. Kuna viazi, carrot , mahindi, nyanya, maembe, ndizi, cabbage .

Noti nne zimeekelewa juu ya meza. Zimeandikwa bank kuu ya Kenya, shilingi elfu moja na Kenya. Zina nambari ya elfu moja. Kando yake kuna chupa. Ndani ya chupa kuna peremende.

Hapa ni sokoni, watu wanauza huku wengine wamekuja kununua. Watu wanajipima nguo, kuna nguo mingi za mtumba ambazo zinauzwa. Wengine wanachukuwa za kuenda kuuza.

Kuna viazi vya aina tofauti tofauti. Vimewekwa na kupimwa kwa vipimo tofauti tofauti. Kuna nduma, kuna viazi vitamu na pia kuna mboga inayoonekana kwenye karatasi.

Jengo hili ni kubwa, ni la ghorofa. Lina duka ambapo anauza maziwa. Lina maandishi ya Mt Kenya Milk . Lina michoro ya chupa na box za maziwa.

Hapa kuna gari. Gari hilo ni jipya. Gari hilo ni jeupe. Lina miguu minne. Gari hilo haliendeshwi. Kuna jengo. Jengo hilo wameandika approach slowly outdoor services .

Hapa ni sokoni, watu wamekuja kununua vitu aina tofauti tofauti, wengine wanauza vitu hizo , kuna vitunguu, nyanya , viazi vitamu. Mama anaonekana ameketi anakatakata mboga.

Kuna mwanamke anayeonekana mwenye tabasamu. Amesuka nywele. Ana shida ya ulemavu. Anaonekana ameshikilia chombo chake cha kutembelea kwenye mkono. Kuna maandishi yaliyoandikwa Madison general insurance .

Kuna noti mbili ya shilingi elfu moja imeshikiliwa na vidole na ya shilingi hamsini emeekezwa juu ya meza. Zote zina maandishi ya Kenya na nambari elfu moja.

Hizi ni noti, za shilingi mia moja, zimechorwa mtu, zimechorwa ngao, zimeandikwa shilingi mia mija na benki kuu ya Kenya. Zina nambari 100.

Kuna gari kubwa aina ya Scania, lililobeba magari madogomadogo, ambayo ni mapya. Kuna miti ya matawi ya kijani kibichi. Gari hilo linapita kwenye barabara.

Vidole vinaonekana vikihesabu pesa. Pesa hiyo ni shilingi elfu moja ya kitambo. Imeandikwa nambari ya elfu moja. Imeandikwa benki kuu.

Kuna pikipiki ya rangi nyeusi, cheti cha bima, maandishi ambayo yameandikwa motorbike insurance, kwa kutumia rangi ya manjano. Kuna nambari za simu.

Kuna mwanaume anayeonekana akitembea. Kuna viatu vingi vilivyopangwa. Viatu hivi ni vya rangi tofauti. Kuna vyekundu, vyeupe, vyeusi.

Noti mingi za shilingi elfu moja ya Kenya zimeshikiliwa kwa vidole. Zimeandikwa benki kuu ya Kenya shilingi elfu moja na zina mchoro wa jengo.

Kuna vitu vinavyouzwa, matunda ya aina tofauti kama vile ndizi ya manjano iliyoekelewa. Kuna maembe , kuna machungwa.

Kuna karatasi iliyoandikwa KRA tax payment, cash deposit kwa kutumia rangi nyeusi. Imeandikwa pia Kenyan shillings tax detail . Ina muhuri wa KCB bank of Kenya .

Kuna tikiti maji nyingi, zimepangwa kwa njia ya kuvutia, maembe, machungwa na karatasi za kuwekea ndani matunda hayo, ambayo yanauzwa.

Pesa zimewekwa juu ya meza. Kuna noti za shilingi mia tano, shilingi elfu moja na shilingi mia mbili. Noti hizo ni nyingi, noti hizo zimepangwa, noti hizo zimeandikwa nambari ya mia tano, mia mbili na elfu moja.

Kuna mwanamke ambaye amesuka nywele, amevalia miwani na mkufu, ameshikilia simu kwenye mkono wake, kuna maandishi ya barua pepe iliyoandikwa kwa rangi nyeusi.

Hili ni jengo ambalo ni duka la mtu, limeandikwa mpesa na nambari ya simu kwa mlango pia wameandika mpesa, ndani ya duka kuna vitu tofautitofauti ambavyo vinauzwa.

Hili ni bango. Limechorwa pikipiki iliyoanguka. Ina maandishi ya motorcycle insurance. We have two categories: PSV/boda and private .

Kuna karatasi iliyoekelewa juu ya meza. Kuna mikono ya watu wawili, mkono mmoja unamkabidhi mwingine ufunguo wa gari . Kuna kijigari kidogo kilicho cheza juu ya meza na kalamu pia iliyo juu ya meza hii.

Kuna viti vya aina tofauti, kuna nywele za kusukwa kuna watu walioketi na wengine wanatembea hapa hivi ni sehemu ambapo watu husukwa nywele zao.

Kuna magari yaliyoegeshwa. Ni mapya na ni ya kampuni tofauti. Yana rangi tofauti. Kuna wanaume waliosimama, kuna miti mirefu.

Kuna mkono wa mtu. Vidole vyake vimeshikilia pesa, shilingi elfu moja. Noti hizo ni nyingi. Kuna band ya kufunga noti hizo.

Hapa ni sokoni, kuna watu wengi wamama kwa wababa na kwa watoto. Kuna wale waliokuja kununua vitu sokoni, na kuna wengine ambao wanauza aina tofauti ya vitu.

Hili ni duka la nguo. Kuna nguo za aina tofauti tofauti. Nguo hizi zina rangi tofauti tofauti. Zingine zimekunjwa na kuekelewa ndani ya kabati.

Gari jeupe linaonekana lililosimama. Lina nambari ya KDH 990J. Kuna miti mingi iliyo na matawi ya kijani kibichi.

Hapa ni sokoni, wanauza nguo. Kuna wanunuzi na kuna watu ambao wanauza. Kuna nguo za aina tofauti. Kuna zile ambazo zimeekelewa kwenye kibanda na kuna zile ambazo zimewekwa juu.

Kuna kidole cha mtu, kimeshikilia pesa, shilingi elfu moja, mia tano, hamsini na mia moja. Pesa hizo zimeandikwa Kenya.

Vijana wawili wamesimama mbele ya duka ,mmoja wao amevalia nguo ya rangi nyekundu. Duka hilo limeandikwa mpesa , mlango wa duka hilo umepakwa rangi ya kijani kibichi.

Kuna gari kubwa lililo simama ,magari madogo yanawekwa ndani ya gari hilo kubwa, kuna maandishi yaliyoandikwa car hauler treiler kuna jumba kubwa lililo kando ya magari hayo.

Sarafu nyingi za Kenya. Zimewekelewa juu ya meza. Sarafu hizo ni za shilingi ishirini, kumi na tano. Zimeandikwa nambari tofauti na zina mchoro wa ngao ya Kenya.

Mama aliyejifunga kitambaa na kubeba mkoba, anaonekana akiwa amesimama mbele ya duka lililoandikwa Bei Nafuu, na mlango wa duka huo umeekelewa karatasi lililoandikwa M-Pesa.

Hii ni sehemu ya kuuza magari. Magari mengi yamesimamiswa ya rangi nyeupe na ya rangi nyeusi. Kumeandikwa Mercedes Center LTD. Magari hayo ni mapya na ni mengi.

Kuna jengo kubwa la ghorofa ambalo limeandikwa glory forex girea kwa rangi nyeupe. Madirisha yake yamefungwa na mengine yamefunguliwa.

Hizi ni noti za elfu moja za Kenya. Noti hizi ni za kitambo. Ni nyingi na zimepangwa juu ya meza. Zina mchoro wa mtu, zina mchoro wa ngao na maandishi ya shilingi elfu moja.

Noti ya shilingi elfu moja, imechorwa jengo na rais mstaafu Moi. Imeandikwa shilingi elfu moja na bank ya Kenya. Imechorwa ngao ya Kenya na imeandikwa nambari elfu moja.

Gari limesimamishwa ni la rangi nyeusi ,limeandikwa Rawa Auto kwa kutumia rangi nyeupe .Lina magurudumu manne.

Vidole vya mkono ya mtu vimeshikilia simu, amefunguwa sehemu ya M-Pesa. Mkono wa mtu mwingine umeshikilia pesa, shilingi mia mbili.

Kuna noti mbili. Noti hizo ni za shilingi mia tano. Noti moja imeandikwa banki kuu ya Kenya na imechorwa mtu. Noti ingine imechorwa mjengo na imechorwa pia ngao.

Noti za pesa ambazo ni mingi sana ni zile noti za kitambo ,zimeandikwa shilingi elfu moja. Vidole vya mtu vinaonekana vimeshika noti hizo.

Hapa ni sokoni. Wamama wanaonekana wameketi, wengine wamesimama. Wanauza vyakula tofauti. Kuna mahindi, nyanya, viazi, ndizi na maembe.

Hii ni poster , ina magari matatu ya rangi tofauti nyeupe, nyekundu na manjano. Chini wameandika nambari za simu, juu kumeandikwa PSV Tax Insuarance .

Kuna mchoro wa gari la rangi ya manjano lililo andikwa juu taxi. Limefungulia mlango na kuna mchoro wa mwanaume aliyevalia suti nyeusi. Kuna maandishi yaliyoandikwa third party only car insurance .

Kuna jumba dogo ambalo ni duka. Mbele ya duka hilo kuna jokofu. Duka hilo limefunguliwa dirisha. Limeandikwa maandishi ya M-pesa, Airtel Money.

Magari yamesimamishwa, kuna magari mingi sana ya aina tofauti. Yana matairi manne. Watu wanaonekana wengine wamesimama na wengine wamejiekeza mili yao juu ya magari hayo.

Ni ndani ya jumba, sehemu ambapo wanauzia magari. Kuna magari mapya, mengi ya rangi tofauti. Kuna meusi, mekundu na rangi ya samawati.

Familia ya baba, mama na watoto wawili. Watoto hawa wanakula, mama amesimama nyuma ameshikilia kikombe. kuna maandishi yaliyoandikwa, CIC Family Made Sure, CIC Group.

Mwanaume anaonekana ameketi ndani ya gari. Ameshikilia simu na amevalia saa. Kuna maandishi yaliyoandikwa do you know you can verify your insurance certificate? dail *2352# Kenya Orient Insurance Limited .

Kuna jengo ambalo limeandikwa Mount Kenya Milk Depot kwa kutumia rangi ya samawati. Watu wawili wanaonekana wamesimama kwenye dirisha la jengo hilo wakiwa wanataka kuulizia au kununua.

Hapa ni sokoni. Panauzwa aina tofauti ya vitu. Kuna ndizi ambayo haijaiva, kuna ndizi ambayo imeiva, kuna nyanya, kuna pilipili hoho na aina zingine ya vitu. Kuna karatasi lililowekelewa lililo andikwa agent number .

Hapa ni sokoni, kuna watu wanaoonekana wakitembea na wengine wameketi. Wanauza aina tofauti ya mboga ambazo zinapimwa kwa kiwango tofauti tofauti. Kuna jengo ambalo limeandikwa Airtel.

Hapa ni sokoni. Kuna wanunuzi na wauzaji. Kuna nguo nyingi za aina tofauti ambazo zinauzwa. Nguo hizo zimewekelewa chini, juu ya gunia na ziingine zimewekelewa juu.

Mkono wa mtu, vidole vyake vinaonekana vimeshika noti mingi ambazo ni za shilingi elfu moja. Vina maandishi ya Kenya, vina mchoro wa mjengo.

Hii ni shillingi elfu moja ina mchoro wa bank kuu, ina mchoro wa simba, imeandikwa shillingi elfu moja, ina nambari ya elfu moja, ina sahihi.

Hapa ni sokoni, watu wengi wako huku, wengine wameketi na wengine wamesimama, wanauza aina tofauti ya vitu, kuna matunda, kuna viazi, kuna samaki.

Hili ni tangazo la biashara. Kuna jengo la ghorofa, na hapo chini maandishi yasemayo Domestic Home Insurance. What Is Covered .

Hii ni noti ya shilingi elfu moja za Kenya ina maandishi ya benki kuu, shilingi elfu moja, mchoro wa simba, Jengo la bunge la Kenya, na sanamu ya mwanzilishi wa taifa, mzee Jomo Kenyatta.

Mwanamke aliyevalia koti nyeupe anaonekana ameketi mbele ya kompyuta ilio juu ya meza. Kuna maandishi ya Health Insurance ilioandikwa kwa rangi nyeusi.

Mwanaume aliyevalia nguo ya samawati amesimama mbele ya duka, huku anapewa maziwa na mtu aliye ndani ya duka hilo, aliye valia koti nyeupe. Kwenye jengo hilo wameandika Kieni dairy products

Hili ni bango la tangazo, kuna mwanamke mrembo mweupe amejishika mikono huku ametabasamu. Maandishi yanayohusu bima yenyewe yamepangwa sehemu ya chini.

Kuna mikono miwili ya watu tofauti. Mkono mmoja uliopakwa rangi nyekundu kwenye makucha, unaonekana ukipeana mwingine kifunguu cha gari.

Kuna magari mengi sana ambayo yamesimamishwa. Magari hayo yana rangi tofauti. Kuna la rangi nyeupe, nyeusi, manjano, nyekundu.

Mwanamume amesimama na mwanamke , mwanamume huyo anaonekana mwenye tabasamu ,wameishikilia karatasi kwenye mikono yao miwili . Mwanamume huyo amevalia suti , mwanamke huyo anaonekana mwenye tabasamu ,kuna miti ya matawi ya kijani kibichi.

Gari jeupe limesimamishwa kando ya barabara. Gari hilo lina tairi nne. Lina maandishi ya nambari ya usajili KCM 709K. Kuna mimea ya matawi ya kijani kando ya gari hilo.

Ni sehemu ya kuuza magari. Kuna magari mapya ya aina tofauti ambayo yameegeshwa. Kuna ya rangi ya manjano, samawati, na kijivu. Magari hayo yameandikwa PUPIL OF FATE MOTORS.

Kuna mchoro wa nyumba na mwanaume mmoja aliyevalia suti. Kuna maandishi yaliyoandikwa yanayosema house insurance best service inquire now na nambari ya simu.

Hapa ni sokoni. Wanauza mabegi na aina tofauti ya mapambo. Kuna watu wanaouza na wengine ambao wamekuja kununua.

Magari yamesimamishwa kando yao kuna miti ya matawi ya rangi ya kijani kibichi. Magari hayo yana nambari tofauti za usajiri kama vile KDK 849 0, KDG 328 G

Kuna jokofu, ndani ya jokofu kuna vinywaji tofauti tofauti. Mlango wa duka umeandikwa M-PESA, wanauza viazi vitamu.

Hapa ni sokoni, panauzwa viatu. Viatu vya aina tofauti imepangwa kwa foleni. Kuna watu wanao uza na wengine ambao wamekuja kununua. Kuna aina tofauti za bag .

Magari mengi ya aina tofauti yaliyoegeshwa. Watu wanaonekana wakitembea wakielekea kwa magari hayo. Kuna miti mingi iliyo na matawi ya kijani kibichi na nyasi.

Hapa ni Sokoni. Kuna vitu vya aina tofauti vinavyouzwa. Kuna matunda kama vile nanasi, tikiti maji, avocado , mahindi. Kuna kreti mbili.